Huduma za meno zikitolewa na wataalamu wawili. Daktari wa meno amevaa maski na glovu, akionekana akimuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Msaidizi wake pia amevaa sare nyeupe, anasimama karibu naye akimsaidia. Hali hii inaashiria huduma ya kitaalamu na makini ya afya ya meno, katika kliniki ya meno ambapo usafi na uangalifu ni muhimu sana.

Mikono miwili iliyovaa glovu ya rangi ya uwaridi ikishika mfano wa taya ya binadamu yenye meno. Kidole kimoja kinashika kifaa chenye ncha kinachotumika kwa kazi ya meno. Hii inaonyesha shughuli inayohusiana na huduma za meno, labda mafunzo au maonyesho ya jinsi ya kufanya kazi ya meno.

Wataalamu wawili wa meno wakiwa wamevalia glovu na barakoa za rangi ya bluu, wakimhudumia mgonjwa mwanamke aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wao amevaa koti la rangi ya bluu na mwingine koti jeupe, wote wakiwa wanatumia vifaa vya meno; mgonjwa amefunikwa na kitambaa cha rangi ya bluu. Hii inaashiria huduma ya meno inayotolewa katika kliniki au hospitali.

Mwanaume akichota maji kutoka kwenye bomba lililounganishwa na tanki kubwa la nyeusi. Amechukua maji kwenye kidumu cheupe, na kuna toroli karibu nae. Hii inaakisi upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii, swala muhimu sana katika afya ya mazingira.

Chumba cha kusubiri cha hospitali chenye watu kadhaa ya watu wazima, wamekaa kwenye viti na madawati baadhi yao wanaonekana wakizungumza na wengine wametulia wakisubiri huduma. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Nje ya jengo la hospitali, ambapo watu kadhaa wamesimama na wengine wameketi kwenye viti vya chuma wakisubiri, kwa mbali gari la kubebea wagonjwa linaonekana, ikiashiria uwepo wa huduma za hospitali au kituo cha afya.

Daktari mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na tai ya mistaristari ya bluu na meupe, anacheka na kutoa ishara poa kwa kidole gumba. Amekaa mbele ya kompyuta mpakato iliyo mezani, nyuma yake kuna kabati la vitabu lililojaa vitabu. Hii inaashiria mazingira ofisi ya daktari au kliniki.

Mtaalamu wa afya ambae ni mwamamke aliyevaa koti jeupe la daktari na steteskopu shingoni anaonekana akimuhudumia mgonjwa, Mgonjwa ambaye ni mwanaume ameketi na anaonekana akipokea huduma kutoka kwa daktari. Wote wapo ndani ya chumba kinacho onekana kama kliniki au ofisi ya daktari.

Madaktari kadhaa wakiwa wamevalia nguo za upasuaji za bluu na kofia kichwani wako ndani ya chumba cha upasuaji wakimzunguka mgonjwa kwenye meza ya upasuaji. Vifaa mbalimbali vya kimatibabu vinaonekana nyuma yao; wanaonekana wamejikita katika kazi yao muhimu.

Daktari wa kiume au mtaalamu wa tiba, akiwa amesimama na kutabasamu, amevaa sare za rangi ya bluu, nyepesi, zinazotumika hospitalini au kliniki, nyuma yake kuna ukuta. Mtaalamu huyu ni muhimu katika kutoa huduma za afya kwa jamii, ikisisitiza mchango wao mkubwa katika sekta ya afya.

Wataalam wawili wa afya mwanamke na mwanaume wakiwa wamevalia sare za hospitali za bluu. Mwanamke yuko kushoto akichukua maelezo, kwenye daftari huku amevaa stestofiko shingoni. Mwanaume yuko pembeni ya mwanamke kulia, akitumia komputa. Wote wamejikita kwenye majukumu yao kwenye dawati.

Ndani ya chumba cha kliniki ya afya ya akili, ambapo kuna sofa ya rangi ya bluu na mto wake, na kuna wanawake wawili ambao mmoja wao ni daktari wa afya ya akili amevaa nguo ya rangi ya mzeituni na ameshikilia daftari na peni akimsikiliza mgonjwa alievaa shati la pinki na ana nywele zilizopakwa rangi nyepesi akiongea na kutumia ishara ya mikono. Kikao hiki ni muhimu katika kutatua changamoto za kisaikolojia na kurekebisha ustawi wa akili.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha bluu na amevaa gauni la hospitali la rangi ya bluu, akimshika kwa upole mtoto mchanga aliefungwa kwenye kitambaa cheupe akimuangalia kwa upendo. Hapa ni hospitali ya watoto, ikiashiria huduma muhimu za kitabibu kwa watoto wachanga na umuhimu wa uangalizi wa afya ya mama na mtoto.

Wanawake wawili mmoja amekaa akiwa amempakata mtoto mchanga na mwingine amesimama akiwa anapanga nguo za rangi mbalimbali. Zinaonekana kuwa ni nguo za mtoto mchanga, chumba kinaonekana ni chumba cha hospitali. Hii inaashiria kuwa ni maandalizi au utunzaji wa vitu vya watoto katika mazingira ya kituo cha afya au kituo cha kulelea watoto.

Eneo la kliniki, ambapo wanawake wengi wamekaa kusubiria huduma. Mtaalamu mmoja wa afya aliyevaa mavazi ya hospitali na barakoa, anahudumia mmoja wa wanawake hao ambaye ameshika mtoto akimpima uzito. Uwepo wa bango lenye maneno kama "shule ya mimba", linaashiria huduma za afya ya mama na mtoto, ambazo ni muhimu katika kategori ya huduma za watoto.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe, akimpa chanjo au sindano mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Pembeni yao kuna kisanduku kikubwa cha rangi ya bluu, kinachoonekana kama sanduku baridi kinachotumika kuhifadhi chanjo au dawa zingine, kwenye hali joto sahihi. Mazingira yanaonekana kuwa nje labda katika eneo la vijiji, vikioneshwa huduma za afya zinazotolewa kwa umma.

Bango la matibabu likitangaza matibabu ya frebroids, juu yake kuna ujumbe ulioandikwa sema hapana kwa upasuaji. Kando yake kuna bidhaa inayoitwa complete yenye picha za matunda, ikionesha mbinu za dawa za asili au mitishamba.

Mfuko wenye kung'aa wa rangi ya fedha ukiwa wa lebo yenye michoro ya kijani na manjano, ndani ya mfuko kuna mimea ya asili inayotumika kwa tiba za jadi au virutubisho vyenye nguvu za uponyaji.

Mkusanyiko wa mimea mbalimbali na vitu vingine vilivyokaushwa, vilivyopangwa kwenye bakuli ndogo. Mikono miwili inaonekana ikishika baadhi ya viungo hivyo, hii inawakilisha viungo vinavyotumika katika dawa za asili au tiba za kitamaduni.

Tawi la mmea ikiwa limewekwa ndani ya glasi yenye maji. Tawi hili linaloonekana kuanza kuchipua majani machanga ya kijani. Karibu na glasi kuna mkono ulioshikilia tawi, kwa nyuma kuna chombo kidogo chenye mmea mwingine. Utaratibu huu unaweza kuwe sehemu ya kuandaa tiba asili au kukuza mimea ya dawa.

Dawa za asili za rangi ya kijani zikiwa zimetapakaa nje ya kijiko cha plastiki kilicho lala upande. Vidonge hivi hutumika katika tiba mbadala kwajili ya afya na kinga ya mwili.

Kopo dogo lenye lebo inayoonekana kuwa ya dawa ya jadi yenye jina "umuravumba". Lebo hiyo pia ina maandishi mengine yakielezea matumizi au viungo vya dawa hiyo. Dawa za asili zinatumiwa kwa matibabu mbalimbali ya magonjwa tofautitofauti.